Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia inayofahamika kama transfoma iliyounganishwa pamoja na waya na kuwekwa juu ya nguzo maalumu, ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila familia katika jamii ikiwa na huduma hiyo.

Nyaya zilizofungwa vizuri na kuunganishwa, kisha kuwekwa juu ya nguzo ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati hii muhimu ya umeme, na kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo.

Mpangilio mzuri na wa kitaalamu wa mashine aina ya transfoma iliosukwa na kuwekwa vizuri na kuunganishwa na waya, kisha kuwekwa juu ya nguzo maalum ilikufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya ya jamii inapata huduma hiyo muhimu ya umeme.

Zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme linaendelea kwa kutumia njia na vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia, ili kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu, linafanikiwa kwa asilimia mia.

Mashine ya kisasa na teknolojia inayofahamika kama transfoma, iliyounganishwa na waya kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu zinazotumika kwa ajili ya kuwekea transifoma hizo, vitu hivi vinatumika kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kusafirisha ni shekhe muhimu ya umeme ili kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii na huduma hii muhimu inafanikiwa.

Mradi mkubwa ulioandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kutengeneza na kuzalisha nishati hii muhimu ya umeme, ili kuhakikisha serikali inafikia malengo yake kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme.

Mifumo iliyoweka na kufuma na vizuri na kuwaunganisha na waya na kuwekwa juu ya nguzo, ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii ya umeme inafanikiwa kwa asilimia mia.

Nyaya zilizosukwa vizuri na kuwekwa juu ya nguzo zikiendelea kufanikisha zoezi la usafirishaji wa nishati muhimu ya umeme, ili kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme inafanikiwa kwa asilimia mia.

Mashine ya kisasa aina ya transfoma iliyofungwa vizuri na kuunganishwa na waya, kisha kuwekwa juu ya nguzo mbili kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kusambaza nishati hiyo muhimu ya umeme, na kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila familia inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme.

Nyaya zilizosukwa vizuri na kuwekwa juu ya nguzo maalumu iliyotengenezwa kutokana na zege, nyaya hizi zinatarajiwa kufanikisha zoezi muhimu la kusafirisha nishati ya umeme, ili kuweza kifikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inapata huduma hii ya umeme.

Mradi maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuzalisha nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme ili kuweza kuendesha shughuli zake za kila siku.

Mashine aina ya transifoma, iliyofumwa vizuri na kuunganishwa na waya kisha kuwekwa katika nguzo maalumu, ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo, inafanikiwa kwa asilimia mia.

Alama ya barabarani ikiwa imeandikwa herufi "P" ikiwa na rangi ya bluu ikizungukwa na mduara pamoja na mkwaju katikati vyote hivyo vikiwa na rangi nyekundu, alama hii hutumika kuashiria zuio la kuegesha gari katika eneo hili.

Barabara ya lami iliyotengenezwa vizuri ikiwa na njia mbili. Moja inayoruhusu magari yanayorudi na nyingine magari yanayoenda. Katikati yake kukiwa na nyasi zilizoota vizuri zenye rangi ya kijani kibichi. Barabara zina matumizi muhimu sana ya kufanikisha shughuli za kibinadamu zinaendelea na kufikia malengo mbalimbali ya watu.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai. Wakiendelea na zoezi la kufanikisha mazingira haya yanakuwa masafi na salama.

Vifaa maalumu vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia takataka ili kuweza kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa ajili ya matumizi ya viumbe hai. Kuacha takataka nje kuna hatarisha maisha ya viumbe hai na kufanya mazingira yaonekane kuwa ni machafu.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, iliojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyakuweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa ajili ya matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo kuhakikisha wanafikia malengo yao ya kuhakikisha kila sehemu katika taifa linakua safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi la kuhakikisha wanafikia malengo yao waliyojiwekea bila kupoteza muda.

Wafanyakazi wa taasisi iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo la kuhakikisha maeneo yote yanakuwa masafi na salama kwa ajili ya kuendeleza shughuli za kimaisha katika maeneo hayo.

Wafanya kazi wa taasisi, iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi la kuyafanya mazingira haya yawe masafi kwa kuondoa takataka zinazopatikana katika eneo hili.

Wafanya kazi wa taasisi malaamu, iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa ajili ya matumizi ya viumbe hai. Wakiendelea na zoezi lao hilo kwa kuhakikisha hawaachi takataka aina yoyote inayopatikana katika miji.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo la kuhakikisha mazingira haya yanakuwa masafi na salama kwa matumizi ya viumbe.

Mabomba makubwa yaliyopitishwa chini ya ardhi ili kuweze kufanikisha zoezi la kueneza maji ili kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya maji bila kuikosa.

Kampuni iliyoaminiwa na shughuli hiyo ya kueneza miundombinu maalumu kwa ajili ya maji, ikiendelea na shughuli yake hiyo, ili kuhakikisha serikali inafikia malengo yake kuhakikisha huduma hii ya maji, inaifikia kila kaya katika jamii.

Matangi meusi yaliyopangwa juu ya nyumba kwa ajili ya kuhifadhia maji, yatakayosaidia kwa matumizi muhimu wakati yatakapohitajika hivyo kurahisisha upatikanaji wake wakati wowote, bila kulazimika kwenda masafa marefu kufata maji.